Mtaalamu wa afya labda daktari au nesi ameinama na kumhudumia mgonjwa. Mtaalamu huyo amevalia shati jeupe na longi nyeusi. Mgonjwa amelala kitandani na kuna mfanyikazi mwingine aliyevaa nguo za buluu na za machungwa ameketi kando yake. Hii inaweza kuashiria huduma za matibabu kwa mgonjwa labda mzee ndani ya chumba cha hospitali.

Mfanyikazi wa afya au mtaalamu anaonekana akifanya kazi mezani. Mtu huyo amevalia sare nyeupe. Juu ya meza kuna chupa ndogo, chupa kubwa yenye unga wa kijani na vitu vingine vinavyofanana na vifaa vya kimatibabu. Nyuma kuna kiti cheusi na kabati ndogo nyeupe. Ukuta una rangi ya waridi.

Mfanyakazi wa afya labda daktari au nesi akiwa amevalia mavazi maalum ya kujikinga kuanzia kichwani hadi miguuni. Anashughulikia kifaa cha matibabu labda akichukua chupa ya drip katika chumba cha wagonjwa mahututi hospitalini. Kuna vitanda vya hospitali, mashine za matibabu na wagonjwa wengine wakiwa wamelazwa nyuma.

Katika mazingira ya ofisi ama hospitali, mfanyakazi wa afya au karani anaandika katika daftari kubwa la rekodi likiwa lina habari nyingi zilizonakiliwa kwa mkono. Mafaeli mengine ya matibabu mojawapo likiwa limeandikwa hospitali ya rufaa ya serikali ya kaunti ya Kajiado, kitengo cha afya.

Mfanyikazi wa kiume wa afya ya kijamii akiwa anazungumza na mwanamke mjamzito, wote wawili wamevaa barakoa na mfanyikazi huyo ameshika kitu ambayo inaonekana kutoa ushauri. Nyuma yao kuna nyumba iliyojengwa kwa udongo yenye mlango ya mbao na dirisha la chuma.

Kliniki ya rununu, yaani gari kubwa lililobadilishwa kuwa hospitali ndogo inayotoa huduma za afya. Klinikiki hii inaonekana ikitoa huduma kwa kundi la watu wakiwemo wanawake na watoto ambao wamekuanyika karibu nayo. Baadhi yao wamekaa chini wakisubiri huduma hio. Hii inaashiria mradi wa afya kwa jami zisizokuwa na upatikanaji za hospitali za kudumu.

Kliniki ya rununu inaitwa zaidi ya sufuri iliyosimama mahali penye wazi labda kijijini au eneo la mbali. Inaonekana kutoa huduma za afya kwa jamii ambazo hazina ufikiaji wa urahisi wa vituo vya afya. Kuna mtu amesimama karibu na meza nje ya gari na inaonekana kuna watu zaidi ndani ya gari ikionyesha shughuli za kliniki hiyo. Hii ni mfano wa huduma za afya zinazotolewa kwa jamii kupitia mpango wa uhamasishaji na kufikia maeneo ya mbali.

Hii ni kliniki ya rununu ya Beyond Zero iliyowekwa kwenye lori. Kuna watu kadhaa wakiwa wamesimama au wameketi karibu na lori hilo wakionekana wakisubiri huduma. Watu wengine na magari yanaonekana kwa umbali. Chini ya picha hiyo kuna maneno yanayosema timu ya beyond zero pia ilikuwepo kwenye siku ya wazi.

Hii ni shughuli ya matibabu au huduma ya afya ya jamii, mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya amevaa glavu na anachukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mwanaume aliyeketi mbele yake. Hii inaweza kuwa kipimo cha sukari, malaria au ugonjwa mwingine unaohitaji sampuli ndogo ya damu. Nyuma yao kuna watu wengine wameketi kwenye viti vya plastiki vya buluu, wakisubiri huduma hiyo.

Kliniki ya rununu iliyotengwa kwa ajili ya kaunti ya Laikipia. Watu wengi wao wakiwa wanawake wanasubiri kuhudumiwa. Kliniki hii inalenga kuleta huduma za afya karibu na jamii, hasa katika maeneo ya vijijini ambayo hospitali au vituo vya afya havitoshi.

Hiki ni kunywa cha mtu, huku mtaalamu wa meno akiwa amevalia glavu za blue , na ameshika kinywa hicho ili kufanya uchunguzi. Meno ya mtu huyo ya mbele yanaonekana kua na pengo ndogo kati ya meno mawili ya juu. Uso wa mtu huyu una ndevu. Nyuma kuna kiti chenye magurudumu na kabati kadhaa za kuwekea vitu.

Daktari wa meno anamfanyia mgonjwa usafishaji wa meno. Daktari huyo ambaye amevalia glovu za bluu anatumia kifaa cha meno chenye brashi ndogo kusafisha meno ya mgonjwa. Mgonjwa huyo anatabasamu na maneno yake yanaonekana meupe na safi. Hii inaashiria umuhimu wa utunzaji wa meno na huduma za afya ya meno.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Amevaa koti jeupe la madaktari, barakoa na glavu akitumia zana za meno kumchunguza mgonjwa ambaye amekaa kwenye kiti cha meno. Hii inaonyesha huduma ya afya ya meno ikitolewa katika hospitali.

Hizi ni zana za meno zilizopangwa kwenye uso wa buluu. Tunaweza kuona kioo cha meno, doani na vibano pia kuna mirija miwili ya plastiki yenye vifunikio vya buluu na sindano moja. Zana zote ni nyeupe isipokuwa sindano.

Hii ni huduma ya afya ya meno inaonyesha mgonjwa akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno akifanyiwa matibabu ya kung'arisha meno hayo. Daktari anatumia vifaa maalumu ikiwemo taa ya bluu na kifaa kingine kinachoshikilia mdomo wa mgonjwa ukiwa wazi ili kurahisisha matibabu.

Daktari wa meno akiwa amevalia sare za kijeshi , barakoa na glavu akimhudumia mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti. Anaonekana akimchunguza mgonjwa mdomoni. Hii inaashiria huduma za kiafya za kijamii zinazoweza kutolewa na vikosi vya kijeshi.

Sehemu ya uso ya mwanamke akitabasamu na kuonyesha meno yake meupe na yenye afya, hii ni inaeza kuwakilisha huduma za afya ya meno. Ana nywele ndefu zenye rangi nyeusi, kuna maneno na nambari, moja tisa mbili tisa saba nane moja mbili tano tisa upande wa chini.

Kundi la watoto na watu wazima wakitembea nje karibu na bahari au ziwa. Wengi wamevaa fulana nyekundu zilizoandikwa jizimie mdomo wako. Maandishi haya yanaashiria kampeni ya afya ya kinywa na meno. Inaonekana kama maandamano, matembezi ya kutoa elimu au hafla ya jamii inayolenga kuhusu ufahamu wa meno na kinywa. Watu wengine wamevaa mavazi meupe ya kitamaduni.

Daktari mmoja wa meno aliyevaa koti jeupe la kazi na barakoa anaonekana akimhudumia mgonjwa. Anatumia glavu na vyombo maalum kuchunguza kinywa na meno ya mgonjwa huyo ambaye amelala kwenye kiti cha meno. Hii inawakilisha huduma za afya ya meno.

Daktari wa meno akiwa ameshika kifaa maalum na amevalia glavu za blue . Juu ya meza kuna vifaa vingine vingi vya matibabu ya meno vilivyopangwa kwa ajili ya kutumika. Vifaa hivi ni muhimu kwa uchunguzi na matibabu ya meno. Hali hii inaashiria huduma za afya ya kinywa na meno zilizotolewa katika kliniki ya meno au hospitali.

Daktari wa meno anamhudumia mtoto akiwa nje. Hii ni kama huduma ya afya ya meno inayotolewa katika mazingira ya shule au jamii ambapo daktari amevaa mavazi ya kujikinga na barakoa na anatumia vifaa vya matibabu ya meno. Mtoto amelala chini labda kwenye viti viwili vilivyounganisha wakati a daktari anamchunguza au kumtibu meno. Nyuma kuna daktari mwingine akifanya kazi yake inaonyesha kuwa labda ni kambi ya matibabu au mpango wa huduma ya afya kwa umma kwa jamii.

Ni mtazamo wa karibu wa uchunguzi wa meno meupe ambapo mdomo safi iliyo funguka kidogo ina kabiliwa na daktari aliye valia glovu za bluu kwa kutumia kifaa kidogo, kinacho fanana na kioo kwa ajili ya shuguli hio.

Mgonjwa anahudumiwa na daktari wa meno aliyevalia glavu za bluu na anatumia kifaa maalum katika shughuli hiyo. Kisha kuna alama za mashirika ya huduma ya afya matatu yanayotumika kugaramia matibabu.

Eneo la dharura, pengine usiku ambako kuna magari mawili ya zimamoto mekundu, yaliyosimama barabarani . Gari moja kubwa zaidi liko katikati. Mbele yake kuna mtu aliyevaa mavazi ya usalama. Kuna mabomba ya maji yametandazwa chini yanayoashiria shughuli ya kuzima moto. Nyuma kuna jengo lenye ghorofa kadhaa na watu wachache wanaokusanyika.

Kundi la watu wanaonekana kuwa timu ya waokoaji au kujitolea wakifanya kazi katika eneo lililoathiriwa na janga au maafa, pengine tetemeko la ardhi au uharibifu wa jengo. Wote wamevalia kofia ngumu za manjano kwa usalama na baadhi yao wana barakoa kwa ashiria mazingira hatari au yenye vumbi. Wanaondoa vifusi na uchafu kutoka kwenye rundo kubwa la mabaki ya majengo yaliyobomoka, ikiwemo mabati na karatasi zilizotawanyika. Shughuli hii inaonyesha juhudi za kukabiliana na dharura.

Wahudumu wawili wa dharura wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga na hatari yenye rangi ya manjano huku wakisukuma machela iliyo na mtu aliyejeruhiwa au mgonjwa . Mandhari yanaonekana kuwa ni nje karibu na majengo , na kuna sanamu za wanyama kama vile twiga na kifaru kwa nyuma.

Eneo la tukio la maafa. Watu wengi wamekusanyika baadhi yao wakiwa wamevalia sare nyekundu zinazoashiria kuwa wao ndio waokoaji. Mmoja wao amevalia kofia ngumu ya bluu. Kuna uharibifu unaoonekana ardhini. Hali hii inaashiria kuwa kuna shughuli ya usimamizi wa dharura unaondelea.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za mboga na matunda. Kuna rundo la vitu kama viazi, vitunguu, nyanya, karoti, dania na maharagwe ya kijani. Zimepangwa kwenye meza au sakafu kwa ajili ya kuuza. Hii inahusika na huduma za afya na lishe bora na mazingira masafi.

Mkulima aliyevaa kofia ya manjano anaonekana akivuna nyanya kutoka shambani. Anainama na kutumia mikono yake kuweka nyanya zilizoiva vizuri kwenye sanduku la mbao lililoko chini. Nyanya hizo zimekomaa kwenye mimea iliyoshikiliwa na miti. Hii inalenga kuonyesha kilimo cha mazao ya bustani.

Ni eneo kubwa lenye udongo mwekundu na kahawia ambalo linaonekana kama barabara ya vumbi iliyotumika kwa shughuli ya ujenzi. Upande wa kushoto kuna miti mirefu na jua linawaka likileta vumbi hewani. Kwa umbali kuna mashimo yaliyokatwa huku anga ikiwa safi.

Maabara au chumba cha upimaji katika hospitali. Kuna mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe akifanya kazi kwenye meza iliyo na vifaa mbalimbali. Kwenye ukuta kuna vibandiko vinavyoonyesha maeneo tofauti ya kufanyia kazi kama vile eneo la kupokelea sampuli, safi la kuhifadhi nyaraka na friji yenye kibandiko cha hatari ya kibayolojia. Sakafu inaonekana nzuri ikionyesha umuhimu wa usafi katika mazingira ya matibabu.

Mlango wa chumba cha tiba ya viungo katika kituo cha afya ambako kuna bango ndogo lenye maandishi na namba ya chumba, mlango wenyewe una rangi ya kijivu na umetoka kufunguliwa kidogo, unaonesha ndani tunapoweza kuna ukuta wa blue , pazia la zambarau lenye nyota na ndoo ya taka ya njano, pia kuna vifaa vya mazoezi vya rangi mbalimbali zilizo ning'inia ukutani, hii inaonyesha jinsi vitu vya afya hutoa huduma ya tiba ya viungo kwa wagonjwa.

Hiki ni chumba cha eksirai katika kituo cha afya. Tunaona mashine yenye rangi ya buluu na weupe, meza ya mgonjwa, na paneli za kudhibiti. Inaonekana ni chumba kinachotumika katika uchunguzi wa kimatibabu.

Eneo la afya likiwa na vifaa vya kitiba. Kuna Meza ya chuma iliyong'aa na juu yake kuna bofisi lenye glavu za matibabu. Pia kuna chupa kadhaa zilizomiminika juu ya meza kumechapishwa vitu vingi vikiwa ndani na vyombo vya plastiki vya rangi mbalimbali kama vile nyekundu, buluu, kijani, kijivu na manjano. Vyombo hivi vinaonekana kuwa na vifaa vidogo vya matibabu kama sindano na chupa.

Kifaa hiki ni cha kusaidia watu wenye matatizo ya kusikia ili wasikie vizuri zaidi. Huvaliwa nyuma ya sikio. Kinaonekana kuwa na waya ya kuchaji na huenda kina sifa ya sauti iliyo na hali ya juu sana.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika chupa ndogo yenye lebo iliyoandikwa suluhisho la haidroliki. Lebo hiyo pia ina nafasi la kuandika muda wa tarehe kuashiria kuwa labda ni dawa au kemikali inayotumika katika mahospitali au maabara. Vifaa vingine vya matibabu kama vile glavu na chupa za jipo vinaonekana nyuma.

Rekodi ya matibabu ya mgonjwa iliyoandikwa kwa mkono. Kichwa cha kurasa kinasomeka kama Serikali ya kitaifa ya Kenyatta. Maelezo ya mgonjwa, Peter Nyongo, na maelezo ya kimatibabu yameandikwa yakionyesha uchunguzi wa daktari, ya maelezo ya uuguzi na maelezo ya mgonjwa. Hii inaeleza matumizi ya rekodi za matibabu katika hospitali.

Mgonjwa akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitali. Mguu wake unaonekana kuwa na jeraha kubwa na umefungwa Kwa kifaa cha nje cha kutengeneza mfupa ambacho kinafunga mifupa iliyovunjika kwa kutumia pini na vijiti vya chuma. Pia amefungwa bomba la matibabu. Karibu na mguu wake kuna mashine ya tiba labda ya kusaidia damu kutembea vizuri mwilini.

Kifaa cha matibabu kama mashine ya kufuatilia wagonjwa au kingine cha uchunguzi chenye skrini kubwa inayoonyesha namba na grafu, a pia kimeunganishwa na nyaya nyingi na kimewekwa kwenye stendi ya magurudumu. Chini yake kuna sehemu yenye vifaa vingine vidogo. Mtu mmoja ambaye mwili wake unaonekana amesimama karibu nacho labda mtaalamu wa afya au daktari.

Hiki ni chumba ndani ya kituo cha afya kinachoonekana kua chumba cha mionzi. Kuna mashine mbili kubwa ya mionzi zenye chapa zikiwa zimesimama. Mashine moja ipo kwenye upande wa kushoto ikiwa na kifaa cha mraba mbele, na nyingine upande wa kulia ikiwa na meza ya kulazia mgonjwa. Ukutani kuna kisanduku cha umeme cha kidhibiti mashine hizo, chenye vifungo na taa za kudhibiti. Chumba kina sakafu ya zege na kuta za rangi ya manjano iliyokolea. Kuna nyaya za umeme zinazoonekana zikilala chini, na pia kuna kiyeyuzi juu ya upande wa kushoto.

Hii ni mizani ya kupima watoto juu ya meza ya mbao. Nyuma yake kuna cha kutambuliwa kilichotolewa na hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kajiado kwa idara ya lishe. Pia kuna kijitabu kidogo kilichopangwa karibu na cheti. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya jengo la afya, labda hospitali au ni kliniki.

Kitanda cha wagonjwa kilichochakaa kinachotumiwa kwa ajili ya uchunguzi wa kimatibabu. Ipo ndani ya chumba kinachoonekana kama kliniki au hospitali. Kitanda hicho kina fremu ya chuma na sehemu ya kulalia yenye ngozi nyeusi iliyochoka. Ukuta wa chumba hicho una rangi ya kijani kibichi. Vitu vingine vinavyooneka ni vitu vikiwa vimefungwa kwa karatasi na baadhi ya vifaa vingine vya matibabu kwenye kona.

Mtu mmoja anayeonekana kuwa daktari wa meno akiwa anaerekebisha au kuangalia taa kubwa iliyo shikiliwa mkono mrefu wa metali ambapo ni sehemu ya kiti cha mgonjwa. Chumba chenyewe ni safi na mwisho kuna dirisha lenye pazia la buluu kwa nyuma.

Bango lenye jina, mwezi wa uhamasishaji wa afya ya akili ikiorodhesha mambo matano ambayo mtu anapaswa kumwambia aliyekabiliwa na msongo wa mawazo. Orodha hiyo ni 1.hauko pekee yako, 2.niko hapa kwa ajili yako ikiwa unanihitaji 3. samahani unapitia hali hii 4.kuna njia yoyote naeza kukusaidia 5.umewahi kufikiria kutafuta tiba.

Bango la matangazo kuhusu afya ya akili likilenga jinsi ya kukabiliana na mawazo ya kujidhuru mwenyewe. Linaonyesha mada kuu na linaeleza kuwa kutakuwa na hafla itakayofanyika Alhamisi, Septemba tarehe kumi na nne, saa sita jioni, kwenye ukurasa wa Instagram .

Mwanamke aliyeketi chini akiwa ameinamisha kichwa na kufunika uso wake kwa mikono, ishara inaonyesha huzuni, wasiwasi na mkazo mwingi. Kichwa chake kimezungukwa na mistari na maumbo yanayochanganya na kuelekea pande mbalimbali, yanayowakilisha mawazo mengi, mafadhaiko na mkanganyiko wa kiakili.

Sanduku la dawa la rangi ya buluu, jina la dawa linaonekana kwa uwazi. Chini ya dawa hilo kuna maandishi yanayoeleza kuwa dawa hii inachukua haraka na ni laini kwa tumbo. Kwenye sanduku kuna nembo ya kampuni na nambari ya msimbo wa juu. Hii inalenga kuwaonyesha dawa inayojulikana ya kutuliza maumivu na homa.

Mkono uliovaa glovu ya kijani ukishika chupa ndogo ya dawa iliyoandikwa waziwazi chanjo ya kifua kikuu Karibu na chupa hiyo kuna sindano inayoelekea kwenye chupa tayari kwa ajili ya kuchukua chanjo hiyo .Hii inaashiria huduma za afya na inaelezea chanjo ya kifua kikuu ambayo ni ugonjwa hatari na unaitaji matibabu.

Bidhaa mbili za dawa. Upande wa kushoto kuna kisanduku cha blue na nyeupe kinachoonyesha kuwa ndani yake kuna vidonge mia moja vya dawa ya kupunguza maumivu na homa. Imependekezwa kwa watu wazima na haina gluteni. Upande wa kulia kuna chupa nyeupe yenye lebo ya blue , nyeupe na nyekundu. Kwenye lebo kuna maelezo mengine kama vile maonyo na maelekezo ya matumizi. Zote zimewekwa juu ya uso wa mbao, kukuchukuliwa kwa madhumuni ya biashara au habari.

Mwanamke pengine ni mama amembeba mtoto mdogo mkononi mwake, mwanamke huyo amevalia barakoa ya rangi ya kijani na mavazi ya rangi nyekundu. Mtoto amevaa kofia enye rangi ya waridi. Mtaalamu wa afya ambaye amevaa mkononi mwake glavu za buluu anampa mtoto dawa au chanjo ya kutumia sindano ya mdomoni mkono mwingine wa mtalamu huyo unaonekana ukishika kichwa cha mtoto huyo.

Muhudumu wa afya akitoa sindano kwa mwanaume aliyeketi, wote wawili wamevaa barakoa. Mwanamke huyu amevaa fulana na vesti ya rangi ya buluu na nyeupe juu yake. Nyuma yao kuna chumba kinachoonekana kama wadi ya hospitali au kliniki, chini kuna maelezo yanayoonyesha kuwa picha hii ni ya Governor Jonathan Bii Chelilim, na tarehe ya kuchapishwa ni 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2024.

Mtoto mdogo anaonekana akipokea chanjo ya polio kwa mdomo. Mtaalam wa afya anashikilia mtoto huyo kwa upole huku akidondoshea matone ya chanjo kinywani mwake. Hii ni sehemu ya huduma ya afya za watoto zinazolenga kuzuia magonjwa kama vile polio.

Hawa ni watoto wanne, wa kike na wa kiume wakiwa wamekaa kwenye mkeka na wanashiriki kusoma kitabu kimoja. Wote wanaonekana kutazama kitabu hicho kimoja kilicho na picha na maumbo tofauti. Kuna wezekano wanajifunza au wanacheza mchezo wa kujifunza kwa pamoja.

Mtoto amelazwa kitandani, akiwa na bandeji kichwani na bomba la kulishia kupitia puani. Mtu mzima anayeonekana kushika mkono wake, yupo karibu naye. Inaashiria kua mtoto anapokea matibabu hospitalini katika idara ya watoto wadogo.

Wauguzi kadaa wakiwa kwenye chumba kinachoonekana kama kituo cha afya au chumba ha mafunzo, muuguzi aliyekatikati amevaa sare ya rangi la waridi na barakoa, anafungua sanduku la kubebea vifaa au chanjo, wengine wamekaakwenye meza wakisoma au kuadika, wote pia wakiwa wamevalia barakoa inaonekana kama wanajadili au wanajiadaa kwa shughuli ya matiabu, labda utoaji wa chanjo au huduma nyingine za kiafya.

Mikono ya mtu ikimfunga kitambaa, au bendeji mtoto mdogo mkononi, amelala juu ya blanketi ya rangi la waridi lenye muundo wa mioyo. Nyuma yake kuna kitanda kingine cha hospitali, inaonekana kama ni tukio hili linafanyika katika mazingira ya hospitali, labda chumba cha watoto wachanga, na mtaalum wa afya anatoa huduma kwa mtoto huyo.

Tukio la huduma za afya ikifanyika nje. Watu kadhaa wakiwemo watoto na wazima wakihudhuria. Kushoto mwanaume mwenye ndevu amevaa shati lenye mistari akitazama kile kinachoendelea. Mwanamke amevalia fulana ya usalama ya kijani kibichi na suruali nyekundu akimpima au kumpa huduma mtoto mdogo aliyesimama mbele yake pia anaonekana amevaa barakoa. Nyuma yake kuna mwingine aliyevalia hijab ya buluu.

Mfanyikazi wa afya ambaye amevaa fulana ya njano anatia alama kwenye kidole cha mtoto mchanga ambaye amepata chanjo. Alama hiyo ya wino ya buluu inatumika kuashiria kuonyesha tayari mtoto huyo amepata chanjo labda ya polio. Hii ni shughuli muhimu ya afya yaumma kuhakikisha watoto wote wanapata chanjo zinazohitajika ili kuwalinda dhidi ya magonjwa.

Mwalimu amesimama juu ya meza akiwasaidia watoto wanne wadogo ambao wameketi wakichora na kuandika kwenye karatasi. Watoto wote wanne wanaonekana kuwa wa kiafrika, na wanatumia penseli za rangi. Mwalimu, ambaye pia ni mweusi, ana nywele zilizofumwa na amevaa blausi ya bluu. Chumba kinaonekana kuwa cha shule ya chekechea au darasa la watoto, na kuna mapambo ya rangi na alfabeti ukutani.

Chupa mbili za dawa, sindano na kimiminika cha kuchanganyia dawa. Kwenye chupa moja kuna poda ya chanjo ambayo hutumika kuzuia kifua kikuu. Kwa nyingine kuna kimiminika cha kuchanganyia chanjo hio. Pia kuna sindano tupu tayari kwa matumizi. Kwa kawaida chanjo hii hupewa watoto wachanga mara tuuh wanapozaliwa kama sehemu ya huduma za afya hasa katika idara ya watoto.

Mikono ya mtu inaoshwa kwa maji kutoka kwenye bomba. Maji haya yanatiririka ndani ya beseni la jikoni la chuma cha pua. Mikono imepakwa sabuni na inaonekana inasuguliwa kwa uangalifu. Hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa mikono ambayo ni sehemu ya afya ya umma.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya kuendesha baiskeli na kofia ngumu akiwa kando ya barabara akishikilia mgongo wake kwa mkono. Anaonekana akipata maumivu ya mgongo, labda baada ya kuendesha baiskeli kwa muda mrefu au kwa nguvu. Hii inahusiana na huduma za matibabu ya michezo ambazo hushughulikia majeraha yanayotokana na shughuli za kimwili.

Mchezaji wa mpira wa miguu akiwa amelala chini kwenye nyasi akishika mguu wake. Unaonekana kuwa na maumivu jambo linaloweza kuashiria kuwa amepata jeraha au amevunjika mguu. Hii mara nyingi hutokea katika michezo na inahitaji huduma za matibabu ya michezo.

Kifaa cha mazoezi ya mikono kilicho na vipini viwili vilivyofunikwa na povu jeusi kwa ajili ya kushikwa vizuri na vimeunganishwa na chuma. Kutumika kuboresha nguvu za kiganja, vidole, mara nyingi kwa wanariadha, wanamuziki au watu wanaofanya mazoezi ya kurejesha nguvu baada ya jeraha. Vifaa hivi viwili vimepangwa kwa umaridadi kwenye sehemu nyeupe labda meza.

Ni mashine ya mazoezi ambayo hutumika kujenga na kuimarisha misuli ya miguu. Ni ya kisasa na mazoezi yenye uzito mbalimbali na inapatikana katika vituo vya mazoezi ya mwili. Ina sehemu ya kukalia na kuweka miguu inasukuma uzito, juu na chini. Hii ni zana muhimu katika matibabu ya michezo au mazoezi ya mwili.

Huyu ni mwanariadha anayeonekana kama mchezaji wa mpira wa miguu, akipatiwa matibabu ya jeraa kwenye goti lake. Anaonekana ameketi chini uwanjani na mtu mwingine anafunga bandeji kwenye mguu wake. Karibu yao kuna begi la michezo, chupa la maji au dawa, na kasha la machela ya kubeba majeruhi. Hii ni taswira ya huduma za matibabu ya michezo.

Mchezaji wa soka akiwa ameket chini uwanjanai na uso wake unaonyesha maumivu makali huku akishika nyuma ya paja lake. Kukaa wake unaashiria amepata jereha la misuli ya paja. Hii ni kawaida katika michezo na inaweza kuhusika na huduma za matibabu ya michezo.

Daktari aliyevaa koti jeupe anamchunguza mguu wa mgonjwa. Mgonjwa amevaa nguo ya kitenge yenye ruwaza nyekundu na nyeupe. Daktari huyo anaonekana akichora na kuandika kitu kwenye mguu wa mgonjwa. Kwa nyuma kuna dawa na vifaa vya matibabu vikiwa vimewekwa juu ya meza.

Vifaa vya mchezo wa kuteleza kwenye theluji vimewekwa kwenye sakafu ya vigae vya aina ya mbao. Vifaa hivyo ni ubao mweupe wenye viatu maalum vya kufunga, viatu vingine vya kuteleza, kofia nyekundu ya chuma. miwani ya kuteleza na glovu zenye rangi mbalimbali.

Mikono miwili iliyo wazi ikiwa imeelekeza kwenye vitambaa na viganja vyake vikiwa vimetazama juu. Ngozi inaonekana kuwa na rangi nyeusi, kisha mikono ina mistari ya asili na michenzo. Mmoja una saa ya teza za na kamba nyeusi na mwingine una vikufu vya dhahabu na nyekundu.

Eneo la mashambani ambapo kuna mimea mbalimbali, ina nyasi ndefu zilizokauka kidogo, na kuna mimea mingine ya kijani, inayoonekana mbele kabisa. Kwa nyuma kuna miti mingi na majani, kama msitu mdogo au kichaka, na kuna kitu kinachofanana kama ua, au jani nyembamba, hii inaweza kuashiria kwamba mimea hii inatumika katika dawa za kiasili.

Ni mmea wa kichaka wenye majani madogomadogo na maua ya rangi ya njano. Pia kuna maganda ya mbegu yaliyokauka yanayoning'inia kwenye matawi. Mmea huu unafanana na mimea ambayo inajulikana kwa majina tofauti na unaaminika kutumika katika matibabu ya jadi katika baaadhi ya maeneo.

Mmea wenye majani ya kijani kibichi, majani yake yana umbo la mviringo na yanaonekana kuwa na nywele nyembamba. Mmea huu umeoteshwa katika eneo ya nyasi na mawe kwa nyuma nuru ya jua inaonekana kupiga mmea huo na kufanya baadhi ya sehemu yake kung'aa.

Mti wenye majani makubwa ya kijani kibichi yaliyoshikana kwenye matawi na matunda hayo yanaonekana kuwa bado hayajakomaa. Ni mmea wenye afya, unaweza kuwa unatumiwa kwa madhumuni mengi kama vile dawa ya asilia.